Duka kubwa la nguo likiwa na mifuko mingi juu ya rafu na suruali nyingi zikiwa zimening'inizwa chini yake. Kwa nyuma pia kuna nguo zingine zilizopangwa.

Ndani ya duka la nguo kuna bango lenye jina MANIX. Nguo nyingi zilizopangwa vizuri kwenye rafu ikiwemo suti, mashati na suruali. Kuna meza za kioo na rafu za mbao zinazotumika kuonyesha bidhaa. Mwanaume mmoja anaonekana upande wa kulia. Ukuta wa duka una rangi zambarau, kahawia kwa juu na taa nyingi zilizong'aa kutoka dari.

Vitu mbalimbali, vinavyopatikana dukani, ikiwemo nguo, na viatu, upande wa kushoto, kuna viatu vya kuteleza, vilivyopangwa kwenye rafu, vikiwa na rangi tofauti tofauti, karibu na viatu, kuna rundo la nguo, zililoning'inia, kwenye kamba, upande wa kulia, kuna nguo nyingine za watoto, zilizopangwa kwenye rafu.

Ndani ya duka kubwa la nguo, juu kabisaa kuna herufi kubwa za buluu zinazosomeka labda jina la duka, kuna mionyesha mitindo kadhaa waliovalia nguo mbalimbali zikiwemo Sweta zenye ruwaza na suruali fupi, rafu nyingi zimejaaa nguo zilizopangwa vizuri. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea ndani ya duka hilo.

Duka la nguo lenye nguo nyingi zilizopangwa kwenye rafu na stendi. Kuna sanamu za kuonyeshea nguo zikionyesha mavazi mbalimbali. Pia, kuna ishara inayoonyesha cash point. Dari ina taa nyingi huku chini kuna vigae.

Ndani ya duka la nguo lenye rafu nyingi za nguo zilizopangwa, mifuko ya kusafiri au mikoba mikubwa imewekwa juu ya rafu upande wa kushoto. Sakafu ina muundo wa matofali. Kuna bango linaloashiria kid's clothing upande wa kulia.

Ndani ya duka la nguo, kuna rafu nyingi zilizopangwa kwa nguo za aina mbalimbali zenye rangi tofauti tofauti. Kwa umbali kuna, vionyesha mitindo waliovalia nguo, na pia kuna mabango ya matangazo ya nguo. Sakafu ina vigae, na inaonekana safi. Dari ina taa nyingi, zinazong'aa.

Ndani ya duka la nguo ambazo zimening'inizwa kwenye nodo na kuwekwa kwenye rafu. Upande wa kushoto kuna mashati mengi ya mikono mifupi yaliyoning'inizwa yenye rangi na ruwaza tofauti. Upande wa kulia kuna rafu zilizojaa nguo zilizokunjwa vizuri kama vile mashati ya Polo na fulana na suruali. Pia kuna viatu na nguo nyingine juu ya rafu.

Duka la nguo na vitu vya mapambo likiwa na bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri, kuna muonyesha mitindo amevaa kofia ya majani, miwani na kitamba chenye michoro, mezani kuna rundo la shingo na herini zilizo pangwa vishikilizi vyeusi na vitu vinginevyo, taa zinazo ng'aa zinawasha duka lote na kufanya bidhaa zionekane vizuri na kuvutia

Duka la nguo la LC Waikiki likiwa na ishara kubwa ya bluu yenye jina la duka juu ya mlango. Ndani ya duka kuna mionyesha mitindo iliyovaa nguo za watoto na rafu zilizojazwa na nguo. Mabango ya Sale na Great November Deal yanaonekana yakining'inia mbele ya duka.

Soko au duka lenye bidhaa nyingi hasa nguo na viatu. Kuna rundo la viatu vya rangi mbalimbali vilivyopangwa kwenye rafu na chini. Nguo pia zimening'inia na zimepangwa kwenye meza. Mwanga mmoja unaangazia eneo hilo.

Duka kubwa la nguo likiwa na wateja kadhaa na bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri. Kuna nguo nyingi zilizoning'inia kwenye rafu na zingine zimewekwa kwenye meza, zikiwemo kofia za aina mbalimbali. Sehemu fulani ya duka imeandikwa men's section kuashiria sehemu ya nguo za wanaume.

Ndani ya duka la nguo lenye kuta za rangi ya kijani buluu iliyokolea na dari ina rangi ya waridi iliyokolea, kuna nguo nyingi zilizoningizwa kwenye raki na zingine zimewekwa kwenye rafu za mbao. Sakafu ina muundo wa mbao uliopangwa vizuri. Pia kuna mimea ya ndani kwenye sufuria, vikapu vya kuhifadhi na mapambo mengine.

Duka kubwa na la kisasa la kuuzia bidhaa mbalimbali hasa nguo na viatu. Kuna rundo la viatu vilivyopangwa kwenye makatoni chini na kofia zimepangwa kwenye meza mbali. Pia kuna rafu za nguo zilizokunjwa na zilizoning'inia. Taa nyingi zinawaka kwenye dari zikifanya duka ionekane kung'aa na kuvutia.

Kuna rafu nyeupe, yenye nguo zilizopangwa, humo ndani kuna mashati ya kawaida, jaketi, na fulana za rangi mbalimbali, zikiwemo blue , njano, na beji. Baadhi ya mavazi yamening'inizwa, huku mengine yamekunjwa, na kupangwa vizuri. Juu ya rafu kuna picha mbili.

Kuna duka la nguo lililo na rafu nyingi zilizojaa nguo mbalimbali. Wateja wanapitia nguo hizo wakichagua wanazozitaka. Kuna kibao kinachoelekeza kwenye kichumba cha kujaribia nguo fitting room . Kwenye ukuta, kuna bango lililoandikwa school uniforms on sale . Kwa umbali kuna bango lililoonyesha saa za kazi za duka. Kuna mlinzi mmoja amevalia fulana ya njano na kiungio cha kijani.

Rafu za rangi ya buluu zimo ndani ya duka zimejaa bidhaa mbali mbali vikiwemo vifaa vya plastiki na vitambaa vilivyounganishwa bidhaa zimepangwa kwa wingi katika rafu hizo.

Ndani ya duka kubwa la kisasa la nguo na viatu. Rafu na viguo vya kuonyesha bidhaa zimejaa nguo mbalimbali na viatu vikiwa vimepangwa kwa utaratibu. Taa nyingi zimesinikwa dari zikitoa mwanga wa kutosha ndani ya duka. Sakafu ni nyeupe na safi.

Kuna duka la nguo likionyesha rafu zilizo na mavazi mbali mbali. Nguo nyingi zimening'inia kwenye chuma na kamba zikiwa zimepangwa kwa rangi ya aina tofauti tofauti. Vibao vya bei kama kinachoonyesha Mia na Mia moja hamsini zimebandikwa kwenye rafu kuashiria bei za bidhaa hizo. Kwa umbali kuna baluni mbili za bluu na jano linaloonekana chini likining'inia. .

Wanaume wawili wakitabasamu na kuzugumza ndani ya chumba cha kuuzia magari. Mmoja amevalia suti ya kijivu na anaonekana akielekeza kitu, na mwingine amevalia koti la buluu na suruali ya kijivu. Magari mengi mapya yanaonekana nyuma. Kuna madirisha makubwa yaliyo nyuma.

Magari meupe matatu yakiwa yameegeshwa nje au mahali pa maegesho. Nyuma ya magari hayo kuna jengo kubwa. Anga ni la rangi ya buluu.

Ndani ya gari, ikionyesha usukani, dashibodi, redio na gia. Usukani ni mweusi na kuna nembo ya Subaru.

Ndani ya gari jeusi inaonekana kutoka upande wa dereva ukiwa wazi. Viti vya ngozi nyeusi na usukani vinaonekana wazi. Gari lina paa na kioo lililofunguliwa kidogo. Kuna gari jingine la rangi ya kijivu nyuma yake.

Ndani ya chumba cha kuonyesha magari, kuna magari kadhaa, likiwemo gari jekundu na jingine la bluu. Watu wawili wanaonekana; mwanamke na mwanaume mmoja ndani ya chumba hicho. Chumba kina madirisha makubwa yanayoingiza mwanga mwingi.

Gari la kifahari na la zamani lenye rangi ya fedha au kijivu liliopakiwa kwenye barabara yenye mawe madogomadogo, lina muundo wa zamani likiwa na taa kubwa mbili za mbele na magurudumu yenye spyika za mbao zenye rangi ya kahawia iliokolea. Upande wa kulia wa gari kuna sanduku dogo la mbao, nyuma kuna ukuta uliofunikiwa na mimea.

Gari ndogo la rangi nyeusi, likiwa limeegeshwa kwenye barabara iliyopambwa. Kuna kituo cha mafuta nyuma yake. Mbele yake kuna gari jingine pamoja na jengo fulani. Kwa umbali kuna miti. Anga linaonekana wazi.

Gari la kifahari la rangi ya fedha limeegeshwa ndani ya eneo lenye mwanga hafifu labda gereji au eneo la maegesho. Gari hilo lina vifaa vya kukinga mbele na kando.

Gari jeusi kubwa la kifahari likiwa limewekwa kwenye chumba cha maegesho cha gari . Chumba hicho kina sakafu nyeupe kuta nyeupe na taa nyingi za dari zinaziofanya picha ionekane safi na yenye mwanga mwingi.

Nyuma ya gari nyeusi. Mlango was buti umefunguliwa na unaonyesha nafasi tupu ya mizigo ndani. Gari hili limeegeshwa kwenye eneo lenye mawe madogo madogo.

Uhamishaji wa funguo za gari, mkono wa mtu mmoja unatoa funguo za gari kwa mkono wa mtu mwingine. Funguo hizo ni za kisasa na zina vitufe vya kudhibiti gari kwa umbali. Nyuma kuna taswira isiyo wazi ya gari jekundu, ikidokeza kuwa kuna shughuli hii inahusu ununuzi au ukodishaji wa gari, mkono unaotoa funguo una koti lenye mistari na kucha zilizopakwa rangi nyekundu, wakati mkono unaopokea funguo, una suti nyeusi na shati jeupe.

Gari jeusi la aina Honda Stream, likiwa limebaki kwenye eneo la maegesho. Gari linaonekana jipya na limetunzwa vizuri. Nyuma ya gari kuna muundo wa paa wa eneo la maegesho, kwenye nguzo za majano, sakafu ya maegesho ina vigae vilivyopangwa kwa umaridadi.

Ndani ya gari, ikionyesha usukani, dashibodi, na viti vya mbele. Dashibodi, ina vitu vingi ikiwemo redio au mfumo wa burudani, vidhibiti vya hali ya hewa, na sehemu ya kuhifadhi vitu. Viti vinaonekana vimefunikwa kwa kitambaa, cha rangi nyepesi, na gari linaonekana kuwa safi, na limetunzwa vizuri.

Kuna rundo kubwa la matairi mengi mapya, yaliyopangwa kwa uangalifu na yakionyesha mitindo tofauti ya nyayo. Matairi hayo yanaonekana meusi na yenye mistari inayoashiria muundo fulani.

Mwanaume aliyevaa koti jeusi akichunguza kwa makini taa ya nyuma ya gari jeusi la kisasa. Anaonekana akipitisha kidole chake kwenye taa labda akikagua ubora wa uchoraji au kumalizia. Yuko ndani ya chumba kinachoonekana kama karakana ya magari.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja wakiwa ndani ya chumba cha kuuzia magari. Kando yao kuna gari jipya la buluu. Mwanamke mmoja anaonekana kuwa muuzaji labda akieleza kuhusu gari hilo. Gari hilo linangaa na sakafu inaonekana safi.

Sehemu ya ndani ya gari. Kuna viti vya mbele na dashibodi. Kiti cha dereva na kiti cha abiria wa mbele kimefunikwa kwa kitambaa cheusi. Dashibodi inaonekana ina michoro ya rangi ya kahawia nyekundu na usukani unaonekana upande wa kulia. Mlango wa dereva umefunguka kidogo ukionyesha mandhari ya nje yake yenye ukuta wa zege.

Mwanamume mzee na watu wengine wawili wakiwa katika duka la kuuza magari. Mwanamume mzee, labda muuzaji anaelekeza kwa mkono wake kuelekea sehemu ya gari jeupe, huku wengine wakimtazama kwa makini.

Gari jeupe aina ya Toyota Hiace ambalo limepaki kando barabara lina namba ya usajili KDG 796S. Kwenye mandhari ya nyuma, kuna jengo lenye jina Hill Court lililoandikwa ukutani, na nyumba nyingine inaonekana kwa mbali chini ya anga la buluu na mawingu meupe.

Magari yaliyopaki kwenye eneo lenye nyasi. Mbele ya gariw la kushoto ni jeupe na katikati lina rangi nyeusi na la kulia lina rangi ya buluu. Nyuma ya magari yote, kuna miti na vichaka.

Safu ya magari mapya hasa meupe na fedha yaliyopakiwa kwa mfululizo. Magari yote yanaonekana safi na yanayong'aa. Miunzi ya jua inaonekana upande wa kushoto wa picha ikiongeza mvuto kwenye magari inayoashiria eneo la maegesho au maonyesho ya magari.

Mwanaume mweusi mwenye suti nyeusi na shati jeupe anatabasamu huku akishika gari jeusi lililoegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho ya magari. Nyuma yake magari mengine yanaonekana na mapambo mekundu yananing'inia kutoka dari.

Rundo la matairi mengi ya magari, matairi yote yana rangi nyeusi na yana michoro ya kisasa. Mwanga unaonekana ukiangazia matairi hayo yakionyesha maelezo ya kina ya muundo wa matairi.

Safu ya magari yametanda kwenye uwanja wa maegesho au maonyesho, magari hayo yana rangi tofauti kama vile nyeupe, nyeusi, na fedha. Yamejipanga vizuri yakitazama mbele, yakionyesha muundo na umaridadi wao, anga lina mawingu meupe na blue .

Mandhari haya yanatokea ndani ya chumba cha maonyesho ya magari. Muuzaji mmoja amevalia suti anawaeleza wanandoa kuhusu gari fulani. Wanandoa hao wanaonekana kuwa na hamu ya kununua gari. Magari mengine mapya yaliyong'aa yamepangwa karibu nao yakiwa yamepamba eneo lote.

Gari aina ya suv lenye rangi ya fedha limesimama kwenye eneo la nyasi gari lina paa la kubebea mizigo juu nyuma yake kuna miti mirefu ya misonobari na baadhi ya watu wanaonekana kuwa mbali anga linaonekana kuwa jeupe na lina mwanga mkali wa jua.

Gari aina ya Toyota mark X nambari ya usajili KBV 946E lenye rangi ya fedha limeegeshwa kwenye eneo la maegesho lenye sakafu ya vigae. Mbele ya gari kuna majengo ya bishara yanayoonyesha maduka mbalimbali, ikiashiria kuwa liko katika eneo lenye shughuli nyingi.

Mandhari haya, yanajumuisha kundi la watu waliokusanyika katika eneo wazi lenye miti, wakiwa karibu na magari kadhaa. Gari jeusi la Subaru Imprezza, linaonekana wazi huku mbele, huku watu mbalimbali wakiwa wamesimama na kukaa pembezoni mwake. Baadhi wamevalia mavazi ya kawaida, ila mwanamke mmoja amejifunika blanketi akiwa amekaa chini.

Gari jeupe la abiria aina ya Toyota Hearse lenye nambari ya usajili KDR 963J . Nyuma ya gari kuna jengo refu la kisasa lenye taa zilizowaka. Barabara inaonekana kuwa na unyevunyevu.

Rundo kubwa la matikitimaji sokoni. Matikiti mengi yamepangwa juu ya ardhi, mengine yamepasuliwa kuonyesha nyama yao nyekundu. Nyuma, kuna watu na magari pamoja na miavuli kuashiria mazingira ya soko lenye shughuli nyingi.

Soko kubwa lenye shughuli nyingi. Kuna rundo la ndizi nyingi zilizopangwa kwenye masanduku ya mbao. Watu mbali mbali wanaonekana wakifanya biashara zao, wengine wamekaa, wengine nao wamesimama.

Soko kubwa, lenye shughuli nyingi. Kuna bidhaa nyingi za kuuza, kama matunda, nyanya, nafaka, na bidhaa zingine, kwenye meza na magunia. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea, au wakiuza bidhaa zao. Paa la soko lina turubai, na vitambaa vinavyotoa kivuli.

Kushoto kuna mwavuli wa zambarau umesimama. Karibu yake kuna viti viwili vya buluu vilivyowekwa kando. Katikati ya kuna miavuli mingine ya buluu na chini yake kuna maua mengi yamewekwa pamoja yakiwa na rangi tofauti inaonekana kama sehemu ya kuuzia maua au kumbukumbu fulani. Nyuma ya maua kuna uzio mweusi na mweupe wenyw unaofanana na ngozi ya punda milia.

Bidhaa nyingi za rangi mbalimbali hasa mikufu na shanga zilizoning'inia na kupangwa vizuri kwenye kibanda. Upande wa kulia kuna barabara na watu wanaotembea kwa karibu.

Soko wazi lenye shughuli nyingi. Watu wengi wanaonekana wakiuza huku wengine wakinunua. Kuna bidhaa nyingi zikiwemo matunda kama machungwa na mboga kama nyanya na vitunguu zimewekwa chini au kwenye meza. Wauzaji wengi wamekaa chini karibu na bidhaa zao. Mazingira yanaonekana kuwa na vumbi kidogo na kuna mahema au vibanda vya muda vinavyotua kivuli.

Soko kubwa au eneo lenye shughuli nyingi la mtaani kutoka juu. Kuna mabanda mengi yenye paa la bati au vitambaa vya rangi ya bluu na nyeusi, yakionyesha biashara mbalimbali. Watu wanatembea barabarani, magari na pikipiki zimeegeshwa. Upande wa kulia kuna barabara kubwa yenye magari ya abiria na malori. Juu kushoto kuna bango kubwa.

Soko la wazi , kuna meza ndefu zilizo jaa mboga za majani hasa sukuma wiki na zinginezo . Watu kadhaa wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa . Juu ya soko kuna vibanda vilivyofunikiwa kwa turubai nyeusi na kijani kibichi ili kukinga na jua au mvua . Mazingira yanaonekana kuwa na unyevunyevu labda kutokana na mvua au unyunyuzi wa maji kwenye mboga hizo.

Mkusanyiko wa vitu vya shingo vya asili vikifanywa kwa ganda la konono au dulu ndogo nyeupe. Vimepangwa na kuninginizwa kwenye muundo wa mbao na baadhi ya shanga za rangi nyingine pia zinaonekana kwa mbali.

Soko kubwa lenye shughuli nyingi kuna watu wengi wauzaji na wanunuzi wamekusanyika karibu na bidhaa mbali mbali kwenye soko hilo. Ardhi ya soko inaonekana kuwa na matope mengi na machafu watu wengine wamevalia buti za vua ,juu ya soko kuna vibada vingi vilivyofunikwa kwa paa mabati au turubai.

Paa la chuma lenye umbo la bati au mviringo ambalo linaonekana kufunika soko au eneo kubwa la biashara. Chini ya paa hilo kuna rundo kubwa la vitu vilivyohifadhiwa labda bidhaa za kilimo zikiwa zimepangwa kwa wingi. Sehemu ya daraja au ukumbi wenye nguzo za bluu inaonekana.

Jengo la kisasa, la ghorofa nyingi, lenye, rangi ya kijivu, na hudhurungi, likiwa limejengwa nyuma ya ua, wa mabati, miti ya kijani kibichi, imezunguka, jengo hilo, na anga, ni bluu safi, kuna nyaya za umeme, zikivuka juu.

Chumba chembamba cha nguo au kabati kubwa la kutembea. Kuna rafu nyingi za vitu pande zote mbili zenye taa ndefu zinazotoa mwanga. Mwisho wa chumba kuna dirisha ndefu na sakafu ni ya mbao.

Jengo refu la ghorofa nyingi likiwa limepakwa rangi ya kijivu na nyeupe. Liko chini ya anga safi ya blue lenye mawingu machache. Chini ya jengo hilo kuna miti na vichaka na pia kuna nyaya za umeme zinazopita mbele ya jengo hilo.

Jengo kubwa lililokua limejengwa au limekamilika hivi karibuni likiwa limezungukwa na mandhari ya wazi yenye nyasi kavu na udongo. Jengo linaonekana kuwa na ghorofa nyingi na linafanyiwa ukarabati au limeachwa wazi. Kuna barabara ya vumbi mbele na anga ni la buluu lenye mawingu meupe.

Ukuta mrefu uliojengwa kwa matofali yenye muundo wa kubishana. Matofali yana rangi mbili kuu, nyekundu machunguwa na kijivu nyeupe yaliyopangwa kwa naamna ya gridi. Chini ya ukuta kuna msingi wa ukuta uliotengenezwa kwa mawe au zege. Juu ya ukuta kuna majani ya miti na mimea.

Majengo kadhaa chini ya anga la buluu lenye mawingu. Jengo kubwa kushoto linaonekana kuwa majengo ya ghorofa na lina ishara ya MA Apartment. Chini yake kuna biashara ambao zilizopambwa. Kulia kuna jengo jingine ndogo na gari lililokuwa limeegeshwa.

Barabara tupu mbele na nyumba kadhaa, zenye paa nyekundu upande wa pili wa barabara, zikizungukwa na ua na miti. Upande wa kulia kuna jengo kubwa likijengwa, limefunikwa na matundu ya kijani. Anga ni la buluu na lina mawingu meupe.

Majengo marefu ya ghorofa enye roshani nyingi na madirisha, majengo hayo yana rangi ya kahawia na nyeupe na mengine yanonekana kuwa na shani za satelliti. kwa mbele kuna uzio mweusi wa chuma na kamba zenye taa ndogo zikininginia, anga ni safi na lina rangi ya buluu enye mawingu meupe.

Jengo refu la gorofa lenye rangi ya kahawia machungwa na lina madirisha mengi yenye vioo vya buluu vinavyoakisi anga au mawingu. Kuna pia baadhi ya madirisha ya kawaida yenye fremu nyeusi. Juu ya jengo kuna miundo kadhaa ya paa ikiwemo dishi la setilaiti. Anga linaonekana kuwa na mawingu au la rangi ya kijivu.

Jengo refu la gorofa, ambalo lina rangi ya kahawia njano na paa la kijani. kwenye gorofa la kwanza kuna roshani yenye dirisha kubwa na uzio wa chuma , chini yake kuna lango kubwa la chuma lenye nakshi.

Jengo refu la kisasa linaloonekana kuwa na ghorofa nyingi likiwa na rangi ya kijivu, nyeupe na njano inayong'aa. Jengo lina roshani nyingi zenye uzio wa kioo na madirisha meusi, limesimama wima chini ya anga ya buluu iliyowazi na mawingu meupe machache.

Jumba la gorofa mbili lenye rangi ya kahawia njano ina madirisha mengi makubwa, mlango mkuu wa mbao na roshani ndogo juu, njia ya kuingia imetengezwa kwa matofali, matofali ya kufinyanga na pembeni kuna bustani iliopandwa nyasi fupi na miti, nyumba nyingine zinazo fanana zinaonekana kwa umbali.

Eneo kubwa la ardhi lenye mandhari kame likionekana kutoka juu. Kuna barabara ndefu yenye vumbi inayopita katikati ya eneo hilo. Nyumba chache zilizojengwa kwa mtindo wa kisasa zenye rangi nyeupe zinaonekana zikifungwa na miti. Kwa umbali kuna milima na shamba lenye mimea iliyopangwa vizuri. Anga ni ya blue .

Ukuta wenye rangi ya kahawia machungwa unaonekana ukiwa na tangazo la Two bedroom house to let lililobandikwa. Namba ya simu imeandikwa chini ya tangazo hilo, ikionyesha nafasi ya kupangisha. Juu ya ukuta, kuna waya zenye ncha kali zilizopindwa. Kwa umbali kuna anga la bluu.

Jumba na kifahari lenye ghorofa, ambalo limepakwa rangi ya manjano iliyokoza na bluu ya kijivu. Mbele kuna eneo la kuegesha magari, lililowekwa vigae na kuna gari limefunikwa upande wa kulia. Paa lake, lina mfumo wa kupasha maji moto, kwa jua. Nyuma, kuna majengo mengi yanayoonekana.

Jengo kubwa linaloonekana likiwa bado katika hatua za ujenzi. Pande zake zimepambwa kwa miti ya kihunzi. Kuna sehemu za jengo zilizokamilika na zingine bado hazijafunikwa. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika.

Kibao chekundu na cheupe chenye orodha ya gorofa na namba za vyumba vimebandikwa ukutani. Kichwa cha habari kinasema Kose Heights. Orodha inaanza na groud floor , ikifuatiwa na first floor hadi seventh floor . Kina gorofa ina namba ya vyumba vilivyopangwa.

Majengo marefu ya ghorofa yaliyojengwa kwa vitalu vya mawe na kupakwa rangi. Kila jengo lina roshani nyingi zenye ua wa chuma. Katikati yao kuna barabara au njia inayoelekea kwenye lango kubwa la chuma. Eneo lote limezungukwa na uzio huku kibao kikionyesha New Kuhoti 3 Appartment Phase .

Duka hili lina wateja kadhaa wakiwa wamejipanga kwenye foleni ya kulipia bidhaa zao. Kuna kaunta mbili zinazoonekana wazi zinazotambulishwa kama kaunta one na kaunta two . Friji ya ice cream imejazwa na bidhaa mbalimbali na masanduku ya bidhaa yamepangwa karibu na kaunta. Feni za dari zinaning'inia kutoka kwenye dari nyeusi.

Ndani ya duka kubwa la Carrefour, ishara kubwa ya bluu na nyeupe, yenye ujumbe Welcome to Carrefour , imetundikwa juu. Upande wa kushoto, ishara nyingine ndefu inaonyesha Welcome low prices . Rafu ndefu zimejipanga kwa umbali, zikiwa zimebeba bidhaa mbalimbali. Vibao vya matangazo vyekundu vimepangwa juu ya bidhaa. Kuna taa nyingi zimewekwa kwenye dari.

Ndani ya duka kubwa la kuuza chakula hasa sehemu ya mikate na bidhaa za kutoka. Kushoto kuna kabati la glasi lenye mikate na vitu vingine vya kuoka upande wa kulia na mbele kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali kama vitunguu na bidhaa zilizofungashwa. Dari ina fremu za mbao na taa.

Duka kubwa iliyo na njia ndefu, iliyojaa rafu za bidhaa pande zote mbili. Mwanamke mmoja anasukuma toroli lililojaa bidhaa huku mwingine akichagua kitu kutoka kwenye rafu. Mwanga unaotokana na taa za mistari zilizo juu.

Ndani ya duka kubwa, sehemu ya kuoka mikate, kwenye duka hilo, inaonyesha mikate, keki na donati nyingi zikiwa kwenye vibanda vya vioo. Wateja wawili wako mbele ya vibanda na wafanyikazi wanaonekana nyuma.

Ndani ya duka kubwa la rejareja au maduka makubwa ikionyesha njia iliyojaa bidhaa kwenye rafu. Kuna monyesho maalum ya mauzo ikiwa ni pamoja na bango la promotion . Wateja wachache wanaonekana wakitembea kwenye njia hiyo.

Ndani ya duka kubwa ya bidhaa, kuna rundo kubwa la machungwa na tufaha yakiuzwa katikati. Watu wanaonekana wakitembea pembeni. Kuna mabango yenye bei na alama za duka.

Sehemu ya matunda na mboga ndani ya duka kubwa. Mbele kuna rundo la matikiti maji baadhi yakiwa yamekatwa na mboga za majani. Nyuma kuna rafu zilizojaa bidhaa na ishara inayosomeka fruits and vegetables .

Sehemu ya kuoka mikate na keki ndani ya duka la kisasa. Kiasi kikubwa cha mikate iliyofungashwa imepangwa kwenye meza mbele na ishara inasomeka fresh bread and cakes . Nyuma kuna rafu za bidhaa na mapambo ya kisasa ya duka.

Ndani ya duka kubwa, kuna watu kadhaa wanatembea na kununua bidhaa ndani ya duka. Upande wa kulia kuna bidhaa nyingi zikiwemo baiskeli ndogo za watoto zilizopangwa. Upande wa kushoto kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Sakafu ni nyeupe na ina vigae na kuna alama nyekundu ya miguu chini. Dari ni ndefu na ina taa nyingi zilizongaa.

Rafu ndefu kwenye duka kubwa zikiwa zimejaa pakiti mbalimbali za kahawa. Aina nyingi za kahawa ziimepangwa kwa utaratibu huku chini ikiashiria bei ya kila aina ya pakiti hizo.

Rafu kubwa yenye bidhaa nyingi za kuuza. Juu kuna mikoba na mifuko yenye rangi, na nakshi tofauti chini kuna vitu vidogovidogo vya mapambo na zawadi. Inaonekana kama duka la zawadi au eneo la kuuza bidhaa za kitamaduni.

Sehemu ya ndani ya duka la Naivas. Kuna ishara kubwa yenye jina la duka Naivas yenye rangi ya machungwa na kijani juu ya mlango. Chini kuna maneno karibu Naivas na fruits and vegetables ikionyesha sehemu ya matunda na mboga. Wanausalamu wawili wamesimama mlangoni na kuna gari la majano la kubeba mizigo.

Ndani ya duka kubwa iliyo na rafu nyingi zilizojaa bidhaa. U pande wa kushoto, kuna rafu zenye bidhaa nyingi za rangi ya machungwa au kahawia. Sakafu ya duka ina vigae vya rangi ya kijivu isiyokolea na mbele kuna nguzo za chuma iliotumika kama kizuizi au mpaka.

Inside a supermarket where there are many shelves filled with various well-arranged products, there are sections for expensive clothes and other products, many lights are placed on the high ceiling, making the store look bright and attractive to customers.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa mbali mbali. Bidhaa kama vile machokofu, mashine za kuvulia, viti, sofa zimepangwa kwa utaratifu. Pande wa nyuma biskeli na vitu vingine vya nyumba imepangwa kwenye rafu, vikionyesha vingi vya bidhaa zinazo patikana. Dari ina taa nyingi zinazongaa sinatoa mwanga wa kutosha ndani ya duka.

Duka hili la vyakula lina sehemu maalum ya jibini na bidhaa za deli ikionyeshwa na bango kubwa lenye maandishi cheese & deli . Rafu za kioo zimejaa aina mbalimbali ya jibini na kuna bango kubwa la import cheese juu. Pia kuna sehemu ya mizaituni na vitu zingine vya kuongeza ladha.

Kuna ndani ya duka kubwa la kisasa lenye bidhaa mbalimbali. Sehemu ya nyama na matunda inaonekana wazi ikiwa na fridge kubwa za kuonyeshana bidhaa. Bidhaa zimepangwa vizuri ndani ya hizo friji. Taa nyingi zimewekwa kwenye dari zikiangazia eneo lote la duka, kwenye rafu za nyuma, bidhaa nyingine zinaonekana zikiwa zimepangwa kwa umaridadi.

Hili ni duka kubwa la kisasa ambapo wateja wanasubiri kulipa bidhaa zao kwenye kaunta. Watumishi wa duka wamevaa fulana nyekundu na wanahudumia wateja. Troli za ununuzi zimejaa bidhaa mbalimbali, ishara mbalimbali zimeandikwa juu ikiwemo moja yenye neno karibu na nyingine inayowashiria huduma kwa walemavu.